Ninaiona tarakilishi ambayo ni ya rangi ya nyeusi, ikiwa imeekelewa juu ya meza, ambayo ni ya rangi nyeupe, na ambayo imeundwa kwa mbao. Pia nyuma kunayo ubao ambao ni wa rangi nyeupe.

Nawaona viwete wawili wakiwa wanacheza mpira mmoja akiwa na shati ya kijani mwingine pia akiwa na shati nyekundu na wote wawili wamevivaa vinyasa vyeupe na nyuma yao kuna ukuta na pia kuna miti na wanachezea uwanja.